Picha hii inaonyeshana tarakilishi na iliyoshikanishwa na kitabu ambapo inamaanisha ni masomo ya teknolojia, ambayo tarakilishi inaonekana kuwa inatoa vitonge vya namna za kuwasiliana na usasa wa teknolojia.

Katika picha hii tunaona mwanaume aliyeketi ofisini akiwa katika hali yake ya kawaida ya kazi. Kando katika ukuta kuna vitabu. Mwanaume huyu anaonekana kuwa na kompyuta, ambapo inaweza kubainika kuwa ananakili vitu kwa kompyuta yake.